Ukulima wa haidrofoniki haihitaji mchanga ili kuendeleza na unatumia nafasi kidogo. Ukulima unatumika katika ukuzaji wa mboga na matunda sanasana. Unaeza fanywa kwa vifaa kama vile mifereji ya plastiki na vifaa vingine.

Ukulima wa haidroponiki hauhitaji mchanga ama nafasi kubwa ili kuendeleza. Unatumia maji iliyowekwa virutubisho mimea inayohitaji. Inatumika sana katika ukuzaji wa mboga hufanywa katika vifaa vinavyokaa mifereji ya plastiki.

Ukulima huu maarufu kama hydrofoniki hauhitaji mchanga ili kuendeleza. Umekuwa na umaarufu duniani kote na unaweza kutumia vifaa kama vile mifereji ya plastiki na mikebe ya plastiki kuuendeleza.

Ukulima huu hauhitaji mchanga kuendeleza unajulikana kama hydroponiki, unatumia maji ambayo imewekwa vigezo ambavyo mmea unahitaji unapokuwa ,unatumika sana katika kukuza mboga.

Haya ni mazao ya mbuni yanayotumika katika kutengeneza kahawa. Matunda haya huchunwa tena kukaushwa.na kupelekwa kwenye kiwanda ili kufanyiwa yawe kahawa inayotumika hapa nchini na ingine kupelekwa nje ya nchi.

Ukulima huu wa kuku umefanywa kwa kiwango kikubwa, ukulima huu hufanyiwa kwenye chumba kikubwa ambacho mara nyingi hujengwa kwa mabati na mbao. Kuna mataa yanaowamulikia kuku kuzuia giza nyingi. Kuna vifaa vilivyowekwa katika sehemu tofauti, tofauti kwa ajili ya kuku kunywea na kulia chakula.

Wafanyikazi hawa wamo kwenye kiwanda kinachofanya ukulima bustani, hasa maua. Wanayachagua maua na kuyapakia kulingana na hadhi yake kwa minajili ya mauzaji humu nchini na mengine kusafirishwa nje ya nchi.

Ukulima huu wa mboga umefanywa kwa kiwango kikubwa. Mboga hizi hukuzwa kwa ajili ya kuuza. Zinahitaji wafanyikazi wengi na zinatumia pesa nyingi mno ili kuuendeleza.

Huu ni ukulima wa uyoga ambao unafanyika katika chumba kinachoruhusu mwangaza kiasi kuingia. Ukulima huu unaweza fanyika katika nafasi ndogo kwani hauhitaji shamba kubwa ili kuuendeleza.

Huu ni ukulima wa kifungulio, unaweza fanyika katika sehemu ambazo zina mvua na zile ambazo hasina. Mkulima huyu anaonekana kuikagua mimea aina ya nyanya inayokuzwa katika kifungulio hiki.

Tingatinga hili linaonekana kulima shamba hili kubwa. Matingatinga kama haya hutumika kulima mashamba makubwa ambayo binadamu anaweza kuchukua muda na kutumia pesa nyingi. Mmoja anaonekana akielekeza matingatinga yatakavyolima.

Haya ni mayoga, ukulima wa uyoga hufanywa katika chumba kilichofungiwa na kinaruhusu mwangaza mdogo kuingia ili kuyasaidia kumea. Ukulima huu unafanywa kwa ajili ya kuuza ndani na nje ya nchi.

Mbuni ni mimea unaopatikana katikati mwa nchi Kenya. Mbuni huweza kutoa mimea wa kahawa unaotumika kama kinywaji. Mmea huu huweza kukuzwa nchini na kupelekwa nje ya nchi Kwa ajili ya kuuziwa.

Mtaro huu uliojazwa maji. Unatumika katika kunyunyizia shamba hili maji. Ukulima wa unyunyizaji hufanyika katika eneo ambazo hazina mvua ya kutosha na uweza kufanyika wakati wowote wa mwaka. Mifereji inapitishwa katika shina ya mimea ili kuinyunyizia maji.

Ukulima wa unyunyiziaji, hufanywa kwa kiwango kubwa na huweza kufanyika wakati kuna mvua na wakati ambapo hakuna mvua. Unatumia mfereji uliyowekwa kwenye shina ya mimea ili kunyunyizia maji.

Huu ni ukulima wa unyunyizaji maji unaofanyika katika sehemu iliyo na mvua chache. Sehemu hii inaonekana kukauka na kunyauka. Mifereji ya maji imepangwa karibu na shina za mimea ili kuinyunyizia maji.

Ukulima huu wa unyunyiziaji maji unaonekana ukifanyika katika nyumba kitali. Mifereji ya maji imepitishwa kwenye shina ya mimea ya hoho. Mitaro mikubwa imechimbwa kugawanyisha mimea katika kitaru hiki.

Ukulima huu wa unyunyuzaji maji huwezesha ukulima kufanyika wakati wowote wa mwaka, wakati kuna mvua na wakati kuna kiangazi. Ukulima huu pia hutumika katika sehemu ziliyo na mvua isio tosha. Unafanyika kwa kuchimba mitaro na kuweka mifereji ili karibu na shina ya mimea ili kupea mimea maji.

Ukulima wa kunyunyuza maji waeza kufanywa kwa kiwango kikubwa ama kidogo. Ukulima huu unaweza kufanywa wakati wowote wa mwaka, kukiwa na mvua na kukiwa na kiangazi. Unatumika sana katika mimea inayochukua wakati mdogo kumea.

Chumba hiki kitalo, kimetayarishwa kwa ajili ya ukulima wa kunyunyizia maji. kulima hufanywa kwa kuchimba mitaro na kuweka mifereji kwenye shina la mimea ili kuipea maji kwa kiwango kinachohitajika.

Ukulima wa unyunyizaji maji umeweza kufanyika katika sehemu ambazo hazina mvua ya kutosha. Mara nyingi ukulima huu hufanyika kwa kiwango kikubwa. Unafanywa kwa kuchimba mitaro na kueka mifereji ya maji karibu na shina ya mimea.

Ukulima wa unyunyizaji maji ni maarufu sana katika sehemu ambazo hazina mvua nyingi. Unatekelezwa kwa kuchimba mitaro na kuegeza mifereji karibu na shina ya mimea. Mifereji inatumika kufukiza maji kwa mimea.